Huyuu ni mkunga aliyevalia nguo ya rangi samawati Kuna mama jamzito aliyelala chini kwenye blanketi amevalia shati rangi la waridi leso kwenye kiuno wengine watatu wameketi wakímtazama kuna kitu mitii na nyasi.

Kuna mgonjwa anayetibiwa, madaktari watatu wote wakiwa wamevalia barakoa, kofia na sare za rangi ya samawati. Penye ukuta kuna tarakilishi, kuna madirisha na kuna kiti.

Hivi ni vifaa vya matibabu. Kuna daktari aliyeketi kwenye kiti cheusi kavalia barakoa, shati nyeupe, tai nyeusi, begi kwenye shingo anamkagua mgonjwa aliyevaa sweater nyeupe, longi samawati.

Hapa kuna mafuriko ya maji, ndani mwake kuna magari ya rangi tofauti: rangi ya kijani kibichi, nyeupe, zambarau na majego ya gorofa pia kuna nguzo za nyaya za umeme.

Mtu ameketi kwenye kiti rangi ya samawati. Kavalia nguo nyeupe na nyeusi. Mkononi mwake ameshika chupa mbili nyeupe za dawa zenye maandishi meusi na samawati.

Hapa ni hosipitalini kuna wauguzi wawili wakike waliovalia sare nyeupe na samawati, watoto wanne waliolazwa kwenye mashini, chupa ya maji, ukuta wa samawati, dirisha.

Hapa ni hospitalini, daktari aliyevalia barakoa, vazi la rangi ya samawati, mgonjwa aliyeketi akiwa amefungua mdomo wake. Madirisha na mlango.

Kuna nyasi, majani mabichi, watu waliokusanyika. Yule aliyeketi kwenye pikipiki, wengine wanatazama moto ukiteketeza magari, na kuna moshi mweusi. Pembeni pana nguzo ya umeme.

Mama akiwa ameketi kwenye kitanda amejifunga kitambaa kichwani. Amevalia nguo rangi ya waridi. Mtoto mdogo amelala akiwa amepakatwa, amefungwa kwenye kitambaa cheupe chenye madoadoa, ukuta wa samawati, neti nyeupe na godoro.

Wanawake wawili wakiwa wanatazama kitabu, mmoja akiwa amevalia sare ya samawati, kitambaa kwenye kichwa, kuna nguo zinazoning'inia ukutani, kuna tarakilishi na kitanda walichokalia.

Lori lenye rangi nyekundu, nyeupe na magurudumu meusi, kuna watu, miti, mawingu meupe yenye rangi ya samawati, kuna nyasi, kuna nguzo na nyaya za umeme.

Hapa ni katika hospitali. Kuna daktari aliyevalia sare yake nyeupe, sindano mkononi kumdunga mtoto aliyepakatwa na mama. Kwenye ukuta kuna mchoro mtoto aliyechutamaa. Maandishi kwenye makaratasi.

Mgonjwa na Daktar aliyevalia vazi leupe, shati ya waridi, saa, miwani na kiti, meza, kuta zilizopakwa rangi nyeupe.

Hapa kuna dawa iliyopakiwa mahandishi na maelezo kuhusu dawa, "Ferolax Zroliz B12 Ironpholic Acid vitamin B12 Bc, Zinc Red Blood Cells and Haemoglobin with Vitamin B12 and B6 Reduction of Tiredness and Fatigue Westcorse 30 capsules."

Watu wawili wamepiga magoti kwenye mkeka wa rangi tofauti; samawati, manjano, kijani, nyekundu. Pembeni mkono wa kulia kuna gari la gurudumu linalotumiwa na walemavu pamoja na mikongojo.

Hawa ni wanawake wa kabila la Maa, wakiwa wamebeba mitungi yenye maji kwenye vichwa, rangi ya njano na nyeupe. Shingoni wamevaa shanga zao za kitamaduni, mikononi bangili, wamejitanda kwa leso na shuka. Kuna miti, kuna mchanga.

Chupa za dawa zilizosimama tatu zenye rangi ya hudhurungi, vifuniko vya rangi ya kijani maandishi mtiki nguvu za kiume kwenye karatasi rangi ya hudhurungi na nyingine yenye funiko cheupe maandishi.

Hapa ni hospitalini na muuguzi na mgonjwa wakiwa wameinua kidole chake cha gumba juu wamevalia nguo rangi ya njano. kuna maandishi, "Lake D," aliyevalia nguo nyeupe na kofia ya samawati. Kuna tarakilishi, meza nyeupe.

Hapa ni mahali ambapo jengo liliporomoka. Kuna watu sita, watatu waliovalia sare za rangi samawati na chepeo vichwani mwao. Wengine ambao wameinama, wengine wameketi.

Hapa kuna mama aliyevalia barakoa na kofia ya rangi ya samawati, miwani. Ana tabasamu kwenye nyuso yake, vazi la rangi ya kijani na nyeupe. Mkono wake, pambo lenye rangi ya bendera taifa la Kenya. Mtoto amempakata kwenye mkono, aliyevalia kofia. Pale nyuma kuna maandishi yasiyoonekana.

Muugizi amevalia nguo nyeupe, dawa, mtoto, nywele, kipuli, sikio, nguo nyeupe yenye maua ya rangi ya chungwa.

Hizi ni pakiti katu za dawa, mbili zimelalishwa chini, moja imesimamishwa yenye rangi ya creamy na kijani yenye maandishi measles, mums and rubela vaccine IP freeze direct zipac MMR.

Kwenye mahabara kuna daktari aliyevalia sare zake nyeupe, shati ya samawati, barakoa, na chupa ya dawa iliyosimama yenye kifuniko cheupe. Kuna kopo ya rangi ya njano.

Hapa ni barabarani, kuna mafuriko ya maji yaliyosomba na kuangusha gari mbili aina ya lori rangi ya njano, magurudumu yakiwa yameangalia juu. Kuna miti, nguzo ya nyaya za stima. Watu waliovalia nguo rangi ya chungwa, nyeusi, nyeupe, wakitazama matukio haya.

Hapa ni hospitali ya kutibu meno. Kuna daktari aliyevalia shati la samawati na beiji, barakoa, miwani. Mgonjwa anayetibiwa amelala kwenye kitanda.

Mchanga, nyumba, kiti, watu waliosimama wakiwa wamevalia kabuti nyeupe na nyeusi. Kuna miti, kikombe, Mitungi ya rangi ya njano na samawati. Mawingu.

Hili ni chupa ya dawa, iliyosimama. Ina kifuniko cheupe, na mchoro wa maji, miti, nyasi na maandishi meupe, "Mwarobaini Herbal Drink, Neema Kilifi."

Kuna mifereji maji wanafunzi wananawa mikono wakiwa wamevalia sare zao; shati za manjano na long za samawati na barakoa mmoja akiwa na begi kwenye mgongo kwa umbali kuna majengo na kuna miti.

Hii ni chupa ya dawa iliyosimama ina rangi ya waridi na maandishi, "She needs folic acid and iron, boosts energy and immunity level, helps to improve skin, hair, and nails, normalizes blood cell production, helps fetal development, over 23 essential vitamins and minerals to fill nutrition level. The treatment is called 60 tablets" .

Mgonjwa aliyeketi kwenye kiti amefungua mdomo, meno meupe, shati ya rangi ya samawati yenye mishororo nyeupe kwenye bega, daktari aliyesimama akiwa amevalia miwani, kuna kiti.

Chumba hiki ni chumba cha mganga almaarufu, daktari wa kienyeji, kuna chupa zilizosimama zenye vifuniko vya njano, nyeusi, zambarau. Kuna chungu beseni nyekundu, sahani, karatasi ya rangi ya samawati.

Hapa ni hospitali, daktari aliyevalia sare nyeupe, kurunzi kwa kichwa, barakoa, kibuyu cheupe, kiti cheupe, watu waliyevalia nguo nyeusi.

Hapa ni hospitalini pa kung'oa wagonjwa meno. Kuna daktari aliyevalia barakoa, saa mkononi, shati jeupe, mshipi na longi nyeusi. Mgonjwa amefungua mdomo, akiwa amevalia rinda lenye maua. Watu wawili waliosimama, mmoja amevalia nguo nyeusi, mwingine rangi ya samawati.

Hapa ni hospitalini, daktari aliyeshika sindano, pamba, amevalia nguo rangi ya kijivu na samawati, barakoa ,mgonjwa na nguo ya kijani. Kuna jokofu na ukuta mweupe na kiti.

Mtoto anapewa chanjo na muuguzi wa idara ya afya aliyevalia kofia ya samawati na nguo ya njano. Mama aliyeketi, kampakata mtoto aliyemfunika kwenye kitambaa cheupe. Kuna chupa kwenye meza, kalamu, miwani.

Huyu ni mama mwenye nyuso ya tabasamu akiwa ameketi kwenye kitanda. Amevalia nguo ya rangi ya kijani mikononi mwake amempakata mtoto mdogo aliyemvalisha kofia na sweta nyeupe na neti ikiwa inaning'inia.

Hawa ni wahuduma wa idara ya afya, wakiwa wamevalia sare nyeupe na barakoa. Mgongoni mwao wakiwa na mitungi miwili ya samawati na vifuniko vyeusi. Kuna barabara, gari jekundu, miti, nyasi, mawingu.

Hapa ni eneo la kunawa mikono, kuna mtungi wa maji wenye rangi ya kijani, mfereji, ndoo nyeupe, chupa ya sabuni. Kuna maua, sakafu ya mawe.

Hii ni chupa za dawa. Moja yenye rangi ya manjano iliyoandikwa, Calcium. Ingine rangi nyeupe iliyoandikwa, Pure, na nyingine ya kawahiya iliyoandikwa, My Kind.

Hapa ni hospitalini, kuna muuguzi aliye na nyuso ya tabasamu. Amevalia shati la samawati, mkononi mwake dawa, akimpa mtoto aliyevaa kofia na nguo ya waridi. Na kitanda mama mwenye rinda ya maua na amesonga nywele yake.

Hospitali ya meno kuna daktari aliyovalia nguo nyeupe, barakoa, mkononi mwake ameshika kifaa cha kung'oa meno. Kuna mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda, kafungua mdomo, kavalia viatu vyekundu. Kuna madawa, kuna meza, kuna kiti, kuna mashine.

Hapa kuna mama aliyeshikwa kichwa akiwa na uso ulio na huzuni, kuna saa, kuna kiti, kuna maandishi, "The future", nembo ya taifa la Kenya Gatuzi la Nairobi, kanga rangi nyekundu.

Eneo hili ni eneo la matibabu. Kuna daktari na mgonjwa waliovaa barakoa, akiwa anamdunga sindano kwenye mkono wake wa kushoto. Amevaa miwani. Kiti chekundu, meza, chupa, chandarua, karatasi ya sandarusi ya njano, nyasi...

Haya ni mafuriko ya maji. Kuna watu wawili wanaotembea ndani yake, mmoja akiwa ameshika kijiti mkononi akitumia, mwingine amebeba miti miwili kwenye bega. Kuna nyumba za matope zilizoezekwa kwa mabati, kuna miti.

Haya ni mafuriko ya maji. Kuna mashua iliyobebea godoro, blanketi, begi, nguo, Kuna mtu aliyesimama nyuma akiwa amevalia kofia na nguo rangi nyekundu, kijiti mkononi na miti.

Hapa kuna watu wawili walioketi. Mmoja akiwa amevalia shati, rangi ya kijivu. Kuna meza, kitabu, mwengine ana kalamu mkononi na nguo nyeupe, barakoa, chupa nyeupe.

Hiki ni chumba cha kuhifadhia madawa, kuna daktari aliyesimama amevalia kabuti jeupe. Shingoni mwake kuna begi inayoning'inia, amevaa barakoa, miwani, mkono wake wa kulia umeshika chupa iliyo na dawa ya rangi ya kijani kibichi.

Hapa ni zahanati ya watoto wachanga, namwona mmoja akiwa amelazwa kwenye kitanda. Watu watatu wakiwa wamesimama, mmoja akiwa ameketi. Baadhi yao ni Gavana wa Gatuzi la Kisumu, profesa Anyang' Nyong'o, akiwa amevalia miwani, pete mkononi, binti pembeni mwake kavalia nguo nyeupe. Kwenye kuta kunaning'inia neti nyeupe na meza.

Hapa ni hosiptalini na mmama aliyempakata mtoto na wengine wakiwa wanasema nae, wanaume waliovalia kofia ,ukuta zake nyeupe ,kiti, kitanda.

Hapa ni hospitali, kuna wauguzi watano, wanne wamesimama, mmoja ameketi, wote wamevalia barakoa, kofia kichwani na sare rangi ya samawati. Kuna mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda.